Daktari anaangalia meno ya muuguzaji wake, amemtayarisha na ako katika harakati ya kutoa jino ambalo limeharibika. Mwenzake pia anamsaidia hapo kando.